Mandari ya huduma za umeme, ambapo vifaa vya kusambaza nguvu vimewekwa kwa ustadi juu ya nguvu transforma nyaya na nguzo, hufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha umeme unafikwa kwa watumiaji kwa usalama na ufanisi.

Mnara mrefu wa mawasiliano, uliochorwa kwa rangi za nyekundu na nyeupe ukiwa na antena kadhaa na vifaa vya mitambo vilivyowekwa juu yake. Mnara umezungushiwa nyaya za umeme, na ukuta wa tofali wa mviringo uliyofungwa kwa waya za seng'enge juu kwa ajili ya usalama.

Nguzo ya mbao imeinuliwa pembezoni mwa barabara, ikiwa imefungwa nyaya kadhaa za umeme. Nyaya hizo zimeunganishwa kwa ustadi kutoka upande mmoja hadi mwingine, zikionyesha kazi ya usambazaji wa huduma za umeme katika eneo hilo.

Huduma za umeme. Transfoma ya nguzu imesimikwa juu ya nguzo za mbao, ikiwa na vifaa vya usambazaji vya umeme wa juu. Transfoma hiyo ina viunganishi vitatu juu yake ikiashiria kuwa ni ya mfumo wa awamu tatu, inayotumika kusambaza umeme kutoka kwenye gridi kuu kwenda kwa watumiaji wa kawaida.

Nguzo ya umeme ikiwa na transfoma na nyaya nyingi za kusambaza umeme katika eneo kandokamdo ya mji, nguzo inavifaa kadhaa vya kuifadhia na kusambazia nguvu umeme huku transfoma yenye umbo la kisanduku limewekwa juu kwenye mlingoti.

Nguzo za chuma zenye muundo wa kiunzi, zimeelea juu ya ardhi, zikibeba nyaya nene za umeme zinazopita juu ya mandhari ya wazi. Mpangilio wa nguzo hizi huunda mtandao wa usambazaji wa nishati ya umeme kwa umbali mrefu.

Eneo la barabara lenye alama na taa za trafiki, ambapo magari yanapita kwa utaratibu huku taa za trafiki zikidhibiti mwendo. Taa hizo nyekundu, manjano na kijani zinaonekana juu ya nguzo, zikitoa ishara kwa madereva kusimama, kujiandaa au kuendelea.

Alama ya barabarani ya "hairuhusiwi kuegesha", inayotumika kuonyesha kuwa eneo husika haliruhusiwi kutumika kwa kuegesha magari. Alama hii mara nyingi huwa na maandishi au ishara ya herufi iliyokatwa kwa mstari mwekundu, ikiwa kwenye bango la chuma.

Sehemu ya miundo mbinu ya jiji, tundu la barabara la chini lililojengwa kwa zege zito, ukuta wa ndani una muundo wa mstatiri itumikayo katika usafirishaji wa maji taka.

Barabara yenye shughuli nyingi sana, watu wanatembea kwa haraka kando ya barabara wengine wakielekea juu, wengine wakielekea chini. Watu wengine wameegemea fensi yenye grili nyeusi daladala na gari zinapita katikati ya barabara, daladala imesimama huku mwanamke akionekana kuingia ndani ya daladala.

Chombo cha usafiri aina ya pikipiki ya kisasa ya umeme aina ya Bolt ambayo imeegeshwa mbele ya ukuta uliodhoofika, na mlango wa mbao wa rangi ya samawati. Pikipiki hiyo ina betri kubwa la umeme liliowekwa wazi kwenye fremu yake, ikiashiria kuwa ni chombo cha usafiri wa kisasa kinachotumia nishati mbadala bila mafuta.

Ujenzi wa barabara ya juu, muundo huo umejengwa juu ya nguzo za zege, na pembeni kuna vizuizi vya usalama vya kijani. Wafanyakazi kadhaa, wanaonekana wakifanya kazi juu ya muundo huo. Na nyuma kuna mashine kubwa za ujenzi.

Wafanyakazi wa ujenzi wakimwaga na kusawazisha saruji ya barabarani kwa msaada wa gari kubwa la kuchanganya saruji. Wafanyakazi hao wamevaa elementi na vizibao vya kuangaza wakitekeleza kazi yao kwa umakini na kwa usalama.

Kikapu cha plastiki cha rangi ya samawati, chenye muundo wa mashimo. Kikapu kina umbo la mviringo, ni kina ufunguzi mpana juu, kikilenga kuwezesha kutupa kwa taka ndogo hasa karatasi au plastiki laini.

Taka za plastiki na karatasi zimetapakaa mbele ya ukuta wa matofari hakuna mfumo wa usafi ulio wazi, uchafuzi wa mazingira inaonyesha uhitaji wa usimamizi wa taka bora.

Teknolojia ya kisasa ya ukusanyaji wa taka. Gari la kijani la mzigo lina mkono wa mashine unaoinua pipa la taka. Mazingira ya nyuma yana miti yenye majani mazuri ya kijani.

Choo cha kisasa kwa ajili ya wanaume, mazingira ni masafi na hali ya juu, ikiwa limeundwa kwa teknolojia ya kisasa inayolenga kudhibiti taka kwa njia salama na rafiki kwa mazingira.

Eneo la usimamizi wa taka lenye mifuko maalumu yenye lebo maalumu, lebo ya njano nikwataka zinazoweza kuchakatwa upya kama plastiki na karatasi za chupa, lebo nyekundu nikwataka za kawaida zisizoweza kuchakatwa, lebo ya kijani nikwataka zinazooza kama mabaki ya chakula na majani.

Usimamizi wa taka ambapo mwanamke aliyevaa kizibao angavu cha kijani anasafisha barabara kwa kutumia mfagio anafanya kazi kwa bidii akikusanya vumbi majani nataka ndogo zilizotapakaa kwenye barabara hiyo.

Katika ofisi ya kisasa yenye mpangilio safi, kuna pipa la taka la chuma linalofunguliwa kwa kutumia mguu. Limewekwa kati ya kabati la kijani na kiti cha ngozi cha kahawia. Mpangilio huu huonyesha juhudi za kudhibiti taka kwa njia ya usafi na urahisi wa matumizi kazini.

Katika eneo la wazi kuna mapipa ya kuhifadhia taka yenye rangi tofauti, mengine yana rangi ya chungwa na mengine ya kijani. Hali hii inaonyesha jitihada za usimamizi bora wa taka, huenda ni sehemu ya mpango au utenganishaji wa taka kulingana na aina yake; kama vile taka zinazooza au zisizooza.

Makusanyo ya taka za plastiki zilizowekwa kwenye magunia makubwa meupe, yaliyosheheni chupa vyombo na vipande mbalimbali vya plastiki vya rangi tofauti, magunia hayo yamepangwa katika eneo la jengo.

Kontena la taka lililofungwa vizuri. Kando ya kontena hilo kuna mfuko mweusi wa plastiki uliojaa taka, umewekwa kwa uangalifu chini tayari kusafirisha. Kifuniko cha kontena kinashikana kwa karibu ili kuzuia wanyama kueneza taka.

Mapipa ya taka yamejipanga pembezoni mwa ukuta, mapipa haya yamejaa kupita kiasi, huku taka nyingi zikiwa zimetapakaa chini. Kuna mifuko ya taka ya rangi nyeusi na vitu vingi vilivyotupwa bila mpangilio.

wafanyakazi wa usafi wa mazingira wakifanya kazi ya kukusanya taka katika eneo la wazi, mmoja wao ameinama karibu na rundo la taka, akikusanya au kupanga mabaki ya plastiki, karatasi na taka nyingine. Mwingine amesimama karibu na mfuko mkubwa mweupe unaotumika kubeba taka, nyuma yao kuna maduka ya mtaa ya rangi tofauti kama kijani na samawati na mabango ya biashara.

Eneo la usimamizi wa taka ambapo trekta linafanya kazi ya kusogeza na kusukuka taka katika eneo la dampo. Pembeni watu wawili mmoja amebeba mifuko ya plastiki, mwingine akishughulikia taka, wanafanya kazi kuhakikisha usafi wa eneo hilo.

Gari la taka limeegeshwa pembeni mwa barabara ya mjini, mlango wa nyuma upo wazi kuonyesha rundo kubwa la taka zilizo kwenye mchakato wa kuondolewa. Mfanyakazi aliyevaa fulana ya usalama na kofia amesimama pembeni akijitayarisha kwa hatua inayofuata ya ukusanyaji wa taka.

Moto mdogo unawaka juu ya ardhi ukiteketeza mabaki meusi ya nguo au karatasi, huku moshi mzito ukipanda angani polepole. Nyasi zilizokauka na udongo zimetapakaa vipande vidogo vya taka zikionyesha mazingira yanayokabiliwa na changamoto za uchomaji holela.

Wafanyakazi wa usafi wa mazingira wakikusanya taka kwa kutumia gari la taka la rangi ya njano. Wamevaa sare za kijani na wanapokea taka kwenye gari hilo ambalo limeegeshwa karibu na maduka ya mtaa. Moja ya maduka lina bango linalosema "MANASSE COLLECTION", na nguo mbalimbali zimeonyeshwa nje ya duka hilo.

Tanki kubwa leusi, limewekwa juu ya jukwaa la chuma, likiwa na ngazi ya kupandia pembeni na paa juu yake. Muundo huu unaonyesha mfumo wa kuhifadhi majimaji au taka za viwandani kabla ya kuchakatwa au kusafirishwa.

Huduma za maji. Mfumo wa mifereji ya maji au maji taka uliojengwa kwa zege, ukiwa na bomba la mviringo linalotoka chini ya muundo huo. Bomba hilo limezungukwa na udongo na mawe likionekena kuwa sehemu ya mfumo wa kusafirisha maji ya mvua au maji taka kutoka maeneo ya makazi au viwanda.

Eneo la huduma za maji ambapo matanki kadhaa ya maji yamepangwa juu ya jengo. Kila moja likiwa limeunganishwa na bomba linalosambaza. Mabomba hayo yamepita kutoka kwenye kila tanki yakielekea kwenye mfumo wa usambazaji wa maji ndani ya jengo hilo.